Wanaume wanaonekana wakizungumziana. Wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ambayo yameandikwa Kenya na mavazi ambayo yamechorwa bendera ya kenya. Wanaonekana kuwa ni walemavu. Mmoja anaonekana kuwa ni mlemavu kwa ajili kuna kiti cha walemavu pale.

Mwanaume anaonekana akiendesha baiskeli. Kwenye kichwa amevaa helmeti ama kofia ya chuma. Mwanaume huyu anaendesha baiskeli kwa mguu mmoja kwa kuwa yeye ni mlemavu.

Watu wawili wanaonekana ambao mmoja ni mwanamume na mwingine ni mwanamke. Wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya wanariadha ama wanamichezo. Nyuma yao wamejifunika bendera ya nchi ya Kenya. Inaonekana kuwa ni wanamichezo wa nchi ya Kenya.

Michoro ambayo imechorwa na iko na maandishi ya kufunza ama kujielimisha. Imechorwa watu ambao wanaonekana kuwa wanaandika kwenye vitabu na kujielimisha au kusoma na watoto wanaonekana kwenye picha ya elimu.

Tanki nyeusi inaonekana nyuma ya ubao ambao umeandikwa kwa rangi ya manjano. Yameandikwa katika Kingereza.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia kitabu. Kwenye kitabu kuna michoro ambayo ni farasi na watu wamepanda juu yake. Kitabu hiki kinaonekana kuwa ni kitabu cha kiswahili, ambacho kina majina ya nyota ya kiswahili na kitabu hiki kimewekelewa juu ya dawati pamoja na kitabu kingine. Inaonekana kuwa ni shuleni au darasani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Anaonekana akiwa amevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeusi. Anaonekana kuwa ni mlemavu na mbele yake kuna vifaa vya kufanya mazoezi.

Vitabu vinaonekana juu ya meza, kando ya vitabu kuna kompyuta ambayo kwa hakika inaonyesha ni kama vipo katika darasa, darasa ambalo lipo shuleni. Katika meza kuna vitabu, kuna makaratasi, kuna kompyuta.

Watu wawili wanaonekana wakijifunza ama wakifanya mazoezi, mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama. Mmoja anaonekana kuwa ni mlemavu ambaye anajifunza kufanya mazoezi ya kiafya na kujielimisha.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa kwenye mbio ama wanakimbia. Wanaonekana kuwa ni wanariadha. Mmoja amevaa nguo nyeusi mwingine amevaa nguo nyeusi na ingine ya rangi ya manjano. Chini yake kuna maandishi ambayo yameandikwa na rangi nyeusi yanayoonyesha majina ya watu ambao wanakimbia au wachezaji ambao wanakimbia.

Wanaume watatu wanaonekana, ambapo wawili ni walemavu. Wako na fimbo zao za kutembelea. Mmoja anaonekana kuwaeleza maelezo jinsi ya kufanya vitu ama kucheza katika uwanja.

Karatasi au chati ambayo inaonekana ikiwa na nambari za hesabu na kuna michoro ya wanyama wawili ambao wanaonekana. Kunaonekana na alama ama sahihi za rangi nyekundu. Inaonekana kuwa ni mtihani ambao mwanafunzi amefanya na kusahishiwa.

Darasa ambalo ndani yake kuna viti na karibu na viti kuna meza ambayo imebeba vifaa kama kompyuta na kando ya kompyuta kuna madirisha ambayo yanaonekana ni ya glesi. Inaonekana kuwa yapo shuleni.

Kitabu kilichowekwa kwenye meza, kitabu chenyewe kina maandishi na picha ambazo inaonekana kuwa ni kitabu cha elimu ama kuelimisha watoto wadogo katika usafi na mavazi.

Shule ambapo darasa linaonekana na dawati ambayo kuna kitabu juu ya dawati. Inaonekana kuwa ni shule ama elimu inaendelea katika wakati huu kwa sababu kuna kiti au dawati na kuna darasa.

Mlango wenye rangi nyekundu. Katika mlango huo kuna majina ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi na rangi nyekundu, yakionyesha darasa la kwanza na jina la mwalimu wa darasa hilo. Inaonekana kuwa ni mazingira ya shuleni.

Kuna maandishi katika ukuta ukuta ambao ni ubao, ubao ambao unaonekana kuwa upo darasani katika shule. Ubao ambao umeandikwa maandishi tofauti tofauti na kando ya ubao kuna ndoo na fagio.

Anga inaonekana ikiwa na mawingu meupe na mengine ya samawati. Chini ya mawingu kuna chuma ambacho kimesimamishwa kirefu chenye rangi nyeupe. Kando ya chuma hicho, kuna miti ambayo inaonekana ikiwa imesimama wima.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi na kubeba karatasi ambalo limeandikwa kwa maandishi na mchezaji mwenyewe amevaa nguo ambazo zimeandikwa ni za Kenya. Anaonekana kuwa ni mlemavu ambaye ameketi akifurahia kuwa ye ni mchezaji.

Mwanamke anaonekana akirusha mshale, mwanamke huyu amevaa nguo nyeusi na nyekundu, ameketi kwenye kiti ambacho ni cha walemavu. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye amevaa nguo ya njano na yuko kwenye uwanja akitazamwa na watoto ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki wake.

Ubao unaonekana ukiwa na michoro tofauti na kwenye ubao kuna karatasi ambayo inaonekana kuwa ni ya kitabu au mtihani. Ina michoro kama samaki na pia kuna nambari ambazo zinaonekana kuwa ni hesabu. Inaonekana kuwa ni mazingira ya shule na darasani.

Nyumba inaonekana ikiwa kwenye uwanja. Nyumba inaonekana kuwa ni darasa ambalo lipo shuleni ama darasa ambalo liko katika mazingira ya shule. Mbele ya darasa kuna maua ambayo yamepandwa na baada ya maua kuna kiwanja kikubwa.

Mlango uliopakwa rangi ya hudhurungi. Inaonekana kuwa huu ni mlango ulio katika shule ambapo mlango umeandikwa kidato cha kwanza R. Ni mlango ambao unaonekana upo shuleni na ni kidato cha kwanza.

Karatasi ambalo limeandikwa na rangi nyeusi. Inaonekana kuwa ni maandishi ambayo ni ya mtihani kwa ajili kuna pengo ambalo limewachwa ili mwanafunzi ajibu maswali na kuna alama nyekundu za kusahihisha katika karatasi hili.

Nyumba ambayo inaonekana kuwa ni ghorofa. Mlango wa kwanza unaonekana, wa pili na wa tatu. Kando ya chumba hiki kuna kiwanja ambacho kando yake kuna maua tofauti tofauti.

Nyumba inaonekana ikiwa na michoro ambayo ni ya samaki na miili pamoja na minyama ambayo ni ya porini na ya nyumbani. Nyumba hii inaonekana kuwa ni shule na ni mazingira ya shuleni. Inaonekana kuwa ni darasa na kando kuna maua.

Mwanaume ambaye amevaa suti ya rangi ya blue au samawati. Mkononi mwake ameshikilia kijikaratasi. Amesimama mbele ya maikrofoni. Inaonekana kuwa anahutubia ama anaongelesha watu mbele yake.

Wanaume wanaonekana kwenye uwanja. Wanaonekana kuwa ni wachezaji ambao wanaendelea kujifunza kucheza na wanaume hawa wanaonekana kuwa ni walemavu kwa sababu wanatembea na fimbo ambazo zipo mikononi mwao.

Kitabu kinaonekana kikiwa juu ya dawati, kitabu hiki kimechorwa watoto ambao wanaonekana wanaongea kwa simu wengine wanafanya usafi. Kitabu hiki kinaonekana kuwa kiko darasani mazingira ya shuleni.

Viti vinaonekana vikiwa kwenye sakafu. Vinaonekana kuwa vipo darasani. Viti hivi vimeundwa kwa chuma na mbao za rangi ya hudhurungi na chuma zenye rangi nyeusi.

Darasa linaonekana ambapo kuna viti na kuna meza. Kwenye hili darasa inaonekana kuwa ni pahali pa kuelimisha ama pahali pa kupeana elimu tofauti kwenye hii mazingira.

Wanawake ambao wako katika mavazi ya nguo nyekundu na nyeusi, wameketi katika viti vya ulemavu, wanaonekana kuwa ni walemavu. Wanaonekana wakiwa wameshikiliana ama wako kwa upamoja.

Madawati ambayo yamewekwa kwa pamoja. Madawati haya yamewekwa kwenye sakafu. Mbele ya madawati kuna ubao ambao unaonekana kuwa ni wa kuelimisha au upo kwenye mazingira ya elimu shuleni.

Ngazi ambazo ziko katika nyumba. Nyumba yenyewe inaonekana kuwa ni ghorofa, ambayo imejengwa na kuna ngazi za kupanda kuelekea juu. Nje ya nyumba hiyo kuna maua na kuna kiwanja.

Watu wanaonekana uwanjani ama kwenye kiwanja cha michezo. Wengine wanaonekana wakikimbia. Inaonekana ni kuwa ,kuna michezo ya kiafya na elimu kwenye uwanja.

Darasa ambalo ni la kujifunza katika shule. Kwenye darasa hilo kuna meza ambazo zimebeba kompyuta aina tofauti na mbele ya meza hizi kuna ubao ambao unaonekana kuwa ni darasani.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwanariadha wa nchi ya Kenya, ambaye anaonekana katika kiwanja cha wanariadha ambao wanakimbia, anaelimisha kuwa anaweza kufanya michezo mbalimbali.

Daftari au vitabu vinaonekana vikiwa juu ya meza. Kando ya vitabu hivo kuna mashine ambayo inaonekana kuwa ni kompyuta au mashine ya kompyuta. Vitabu hivi vinaonekana kuwa vipo shuleni na darasani.

Chati ambazo zimechorwa na kuandikwa kwa maandishi tofauti tofauti ya kielimu na chini ya chati kuna siku na miezi katika kalenda ambayo inaonekana kuwa ni darasani na limeandikwa kwenye ubao.

Nyumba ambayo imejengwa ni nyumba inaonekana kuwa ni nyumba ya ghorofa. Mbele ya nyumba hiyo kuna kiwanja ambacho kinaonekana kwa urahisi na katika nyumba ama mbele ya kiwanja kuna dawati ama kiti.